Hapa ni duka la nguo za wanawake, kuna nguo nyingi za aina mbalimbali zimejaa kwenye hanger , kulia kuna gauni refu la kahawia lenye mapambo mengi ya aina ya ruffles , katikati na kushoto kuna nguo za rangi na aina tofauti. Juu kuna alama nyekundu inayoonyesha punguzo la asilimia hamsini. Nguo hizi ni za sherehe na matukio maalum.

Duka safi lenye mwanga mzuri. Rafu nyeupe za kisasa zimejaa vibeti na mikoba ya wanawake ya rangi mbali mbali. Juu kuna moja nyeusi na michoro ya maua, katikati kuna ya ngozi ya kijivu, na chini kuna za samawati na mipambo ya dhahabu. Kuna pia bidhaa za mapambo kama mikufu ya dhahabu dukani.

Duka lenye rafu nyeupe, kuna nguo za rangi mbalimbali kutoka juu hadi chini. Upande wa kushoto na kulia, zimening'inia kwenye hanger za rangi nyekundu. Zingine zote zimekunjwa na kupangwa kwa utaratibu. Dari lina taa nyeupe na ukuta wa juu una mpangilio wa nyekundu na nyeupe wa mapambo.

Duka lenye sakafu ya mbao za kahawia. Dari la juu lina taa za umeme za kisasa zenye miwanga mieupe. Kuna nguo za wanaume zimeandaliwa vizuri kwenye rafu za mbao, zingine zimekunjwa na kupangwa kwenye meza nyeusi. Katikati kuna viatu vya wanaume vya rangi nyeupe, nyeusi na kijivu vimepangwa kwenye meza. Nyuma kuna suti na koti zimening'inia kwenye hanger .

Duka kubwa mjini. Kuna rafu nyeupe ndefu zenye kofia na nguo za rangi mbalimbali zimepangwa kwa mistari kwenye henga. Watu wanazichagua, mbele kuna alama inayosema Men's Section na mapambo ya rangi ya dhahabu na kijani katikati kuna mapambo ya sherehe. Ukutani kuna makaratasi yanayo maandishi kadha wa kadha.

Duka la nguo lenye aina nyingi za mavazi. Kuna nguo za wanawake za rangi mbali mbali zimening'inia kwenye heng'a. Paa la rangi ya waridi na miwanga ya umeme inaonyesha mazingira mazuri ya ndani. Bango la bei linaonyesha suruali za jeans kwa bei ya shilingi mia saba kwa offer maalum. Nyuma kuna mtu mmoja amechuchumaa.

Hapa ni ndani ya duka la nguo. Nguo mbalimbali zinaning'inia, tunaona sketi na chini yao shati za kike za rangi na aina nyingi. Mbele ya nguo hizi kuna sanamu zimevishwa nguo za aina kadhaa. Duka hili linaonekana ni la nguo ya wanawake kwa sababu kuna vitu vingi vya kike.

Watu wawili wanasalimiana kwa mikono katika mazingira ya uuzaji wa magari. Mtu mmoja amevaa suti ya bluu na anashika funguo za gari mkononi. Mwingine amevaa shati jeupe na wanaonekana wakimaliza mikataba ya biashara. Nyuma yao kuna magari yanayoonekana kama yanauzwa.

Tuko ndani ya jumba la kuuza magari. Magari ya kisasa yamepangwa vizuri kwenye sakafu safi ya vigae. Gari jeusi aina ya Renault Koleos limeegeshwa mbele likiwa na maandishi Rawa Auto kwenye namba ya nyuma. Pembeni kuna magari mengine kama Ford, na upande wa mbele kuna dirisha kubwa linaloingiza mwangaza mwingi.

Hapa ni uwandani wa magari ambapo kuna Toyota Hiace ya rangi ya fedha imesimama kwenye kokoto. Gari hili lina madirisha ya kioo chenye kivuli na magurudumu ya aina ya sport ya rangi ya dhahabu. Nambari ya usajili inayoonekana mbele ni KCN 709X . Nyuma kuna miti mingi ya kijani na anga la samawati lenye mawingu meupe.

Ukumbi wa kuonyesha magari, mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi na shati jeupe anagusa gari jeusi. Nyuma yake kunaonekana magari mengine yaliopangwa kwa utaratibu, dari la jengo hili lina miwanga ya na kutoa inje kunaonekana mwanga wa asili ukiiingia kupitia kwa madirisha makubwa. Mazingira haya ni ya biashara ya magari ambapo wateja huja kuchagua au kununua magari.

Ukumbi ambapo watu wanakuja kuchagua na kunununa magari. Yamepangwa vizuri ndani ya jengo. Kuna miwanga ya kutosha na sakafu ni safi. Kuna meza za ofisi zilizopangwa katikati ambapo wateja wanaweza kukaa na mazungumzo ya biashara.

Ukumbi wa kuuza magari. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha dereva ndani ya gari. Amevaa fulana ya kahawia na nywele zake ni ndefu nyeusi. Anashika na kuangalia kioo cha kuona nyuma. Gari hili lina viti vyeusi. Nje kuna mwanaume ambaye labda ndio muuzaji. Nyuma yake kuna gari jingine nyekundu.

Kuna gari nyeupe aina ya Toyota Hiace imesimama barabarani na mlango wake upande wa umefunguliwa lina stika la diesel na namba ya usijali ni Ka De Re tisa sita tatu Ve , ama ukipenda KDR 963V , kando kuna miti na kichaka ya kijani, nyuma kuna jengo la ghorofa na duka la mpesa, kuna watu wachache wanatembea karibu.

Hapa ni sokoni na kuna wauzaji na wanunuzi, tunaona meza nyingi zilizojaa sukuma wiki, spinaji na mboga zingine za kijani. Juu kuna turbilene iliotandaswa kukinga jua au mvua, ardhi ni ya udongo na kuna maji kidogo Barabarani, n̈yuma tunaona magari.

Soko la mboga za majani ndani ya jengo lenye paa lililoshikiliwa kwa nguzo za mbao. Kuna rundo kubwa la mboga za kijani zimewekwa chini, ikiwa ni pamoja na sukuma wiki, spinachi, na majani mengine ya kupikia, kama mchicha. Wachuuzi wameketi nyuma ya mboga hio. Mazingira ni ya soko la ndani.

Hili ni duka la kawaida la mtaani la kuuza bidhaa za aina kadhaa zakutumiwa nyumbani. Vitu vimepangwa vizuri ili wanunuzi waone kile wanachotaka na vingi ni vya plastiki. Kuna vikombe, sahani, vichungi, chupa na vyombo vya kula vya rangi nyingi kwa mfano kijani, samawati, nyekundu, nyeusi na nyeupe. Kando kuna ndoo na sufuria.

Soko la ndani linalouza matunda na mboga. Wauzaji wamepanga bidhaa zao kama karoti, pilipili hoho, parachichi, vitunguu na mengine kwenye vibanda vya mbao vya njano vilivyo na nambari. Wateja wanatembea wakichagua wanachotaka kununua. Mazingira ya soko ni safi na yamejengwa kwa miundo imara ya nguzo na paa la kuzuia jua na mvua.

Hapa ni barabarani katika soko la mtaani. Kuna mkokoteni wa kuuzia chakula umeandikwa Farmers Choice na umesimama chini ya mwavuli mkubwa wa samawati. Nyuma yake kuna duka la nguo zenye mavazi ya rangi mbalimbali yamening'inia. Kuna magari mawili yamesimama karibu na duka hilo. Barabara imetengenezwa kwa vigae vya mawe madogo madogo au ukipenda gabbro .

Duka lenye aina nyingi za maua yanayovutia. Kuna waridi nyeupe katika ndoo za bluu na kijani na waridi nyekundu zilizopangwa katika ndoo za chini. Pia kuna maua ya manjano, bluu na urujuani yaliyopangwa vizuri. Nyuma kuna maua ya mapambo yenye manyoya ya rangi za dhahabu na kijani. Sakafu ina majani madogo. Mazingira ni ya soko la maua.

Soko la mitaani lenye maduka ya viatu na nguo. Upande wa kushoto kumening'inia viatu vya michezo vya rangi mbali mbali kama samawati, nyeupe, nyekundu na manjano. Mannequin amevishwa nguo za buluu amesimamishwa karibu na duka hilo. Barabarani, kuna gari jeupe limesimama na watu wengine wanatembea. Nyuma, kuna miti na majengo ya ghorofa.

Mazingira haya ni ya soko la jumla ambapo wauzaji hununua bidhaa nyingi ili kuzipeleka sokoni zingine za rejareja. Mifuko mingi ya vitunguu vyekundu vimepangwa kando ya barabara. Mwanamke mmoja amevalia kofia na nguo ya kujikinga uchafu amesimama karibu na mifuko hiyo. Lori la kijani limesimama mbele yake na mtu mmoja amepanda juu yake akiyapakua mizigo ya vitunguu.

Hapa ni soko kubwa la ndizi ambazo zimejaa kwenye makasha ya mbao. Tunaona watu wengi wameketi na kusimama wakiuza na kununua ndizi ambazo ni za aina mbalimbali na ziko tayari kwa ajili ya kuuzwa. Hii ni mazingira ya kawaida ya masoko makubwa ya matunda nchini Kenya.

Kwa umbali kidogo kuna soko la mitaani lenye vibanda vya kuuza nguo ya aina ya mtumba na bidhaa zingine mbalimbali zilizotandazwa chini ya miavuli. Kuna wauzaji, wanunuzi na wapita njia. Juu ya soko kuna bango kubwa la matangazo la Magnet Ventures Limited lenye nambari ya simu na maandishi feeding the nation . Jengo la ghorofa linaonekana nyuma. Barabara ya lami inapita karibu na soko.

Hapa tuko ndani ya jengo la kibiashara lenye njia ya kutembea katikati. Huku pembeni kuna vibanda vinavyouza bidhaa za sanaa kama viti vya mbao na ngozi, vinyago vya twiga, vikapu, nguo za kitamba cha kiafrika na mabango ya picha za wasanii. Mbele kidogo kuna meza za maua na wanunuzi wawili pamoja na muuzaji mmoja. Kuna pia viti viwili vya plastiki na mabango yameandikwa Pesapap na Mpesa.

Hapa ni eneo la mjini Nairobi lenye jengo kubwa la ghorofa nyingi. Kuna bango kubwa la uuzaji wa nyumba limeandikwa City Rise Residency Westlands .Bango hilo linaonyesha vyumba vya kulala viwili na vitatu pamoja na bei kuanzia milioni kumi na moja nukta saba. Kuna pia nambari mbili za simu, pembeni kuna bango jekundu lenye maandishi ya kichina

Hapa ni kama ni kijiji au mtaa nje ya jiji la nairobi. Kuna jengo la rangi ya jivu lina maghorofa tatu na limeunda na mawe. Kila ghorofa lina balkoni zenye reli za chuma. Juu ya paa kuna mabomba ya maji. Mbele ya jengo kuna ukuta wa chini umeundwa kwa mabati na pia kuna nyasi kavu.

Nyumba inayopendeza ya kuta na paa za matofali mekundu, ina madirisha makubwa yenye pazia nyeupe. Mbele, kuna uwanja mkubwa wa nyasi za kijani na njia ya vigae vidogo. Upande wa kushoto, kuna sahani ya kupokea ishara za televishini. Nyuma, kuna miti mikubwa. Kando, kuna ukuta wa kizuizi na nyumba nyingine karibu. Anga ni nzuri la samawati na mawingu meupe.

Jengo hili ni aina ya fleti za kisasa za watu wengi wa mjini. Ni refu na lina ghorofa nyingi zenye baraza za nje na kuta zake ni nyeupe na kahawia. Kuna orodha ndefu ya madirisha kutoka chini hadi juu. Waya wa umeme unapitia juu. Kuna uzio au fence wa chuma unaozunguka eneo la chini. Anga ni ya samawati na mawingu meupe yanazunguka.

Hapa ni nyumba nzuri ya makazi yenye paa la vigae vya rangi ya kahawia. Jengo hili lina madirisha na milango kubwa. Mbele ya nyumba kuna bustani kubwa ya nyasi za kijani kibichi na mti mmoja katikati. Kandokando za bustani, kumepandwa mimea ya mapambo na maua ya rangi mbalimbali. Nyumba imejengwa kwa mawe na kuta za rangi ya majivu na nyeupe.

Hapa ni mji mkuu wa Nairobi ukiangalia kutoka juu. Anga limejaa mawingu makubwa ya rangi ya kijivu na nyeupe. Tunaona majengo mengi ya rangi mbalimbali na urefu tofauti. Kutoka ghorofa chache hadi kumi na zaidi. Kuna pia nyumba ya kibinafsi na baadhi baado zinajengwa. Kuna mti wa kijani na barabara zinazopita kati ya majengo. Tunaona pia magari machache.

Jengo kahawia la gorofa limeandikwa M4 Apartment . Kila nyumba ina madirisha ya kioo, milango ya kijivu, na balcony yenye kizuizi cha chuma. Chini kuna maduka ya biashara yenye mabango yameandikwa majina kama, Glamour Salon , Amazon Beauty Shop , na Mihan Brush and Paints Hardware . Anga ni la buluu lenye mawingu machache.

Nyumba za korofa mbili ziko kwa mtaa wa makasi kila nyumba ina madisha yenye mpangilio ya mraba mbele ya nyumba kuna pustani ndogo zenye nyasi za kijani na mimea chache kama miti ya mipapai, kando Kuna ukuta wa mawe na kamba za kuanika nguo zinazoshikiliwa na nguzo ya chuma ,kuna matenki makubwa mieusi ya plastiki yanayoifadhi maji.

Rafu ndefu za supermarket zimejaa vinywaji vya aina mbalimbali. Upande wa kushoto kuna chupa za juice za rangi ya chungwa na kijani yaliyopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna chupa za maji. Njia ya kupita kati ya rafu ni pana na ina miwanga ya kutosha ya umeme juu.

Sehemu ya matunda na mboga katika supermarket kubwa imeandaliwa vizuri. Katikati kuna meza mduara iliyojaa parachichi zilizopangwa kwa utaratibu. Pembeni, kuna tikiti maji zilizopangwa na matunda mengine. Juu ya rafu, kuna mabango ya bei na picha za matunda mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja, kuna rafu ndefu zenye biskuti mbalimbali kama mcvitie's na shortbread zimepangwa vizuri kutoka juu hadi chini. Nyuma yao kuna vyakula vingine vya sukari. sakafu ni ya vigae vyeupe na taa za juu zinawaka. Watu wawili wanaonekana nyuma wakitembelea sehemu nyingine ya duka hilo.

Ndani ya duka kubwa ya aina ya supermarket . Kuna sehemu ya mboga na matunda yameandaliwa vizuri kwa utaratibu katika vikapu vya rangi nyeusi. Kuna vibango vya biashara kama moja hapa mbele imeandikwa eat good food feel good . Pembeni kuna rafu za duka zenye bidhaa nyingine.

Ndani ya supermarket kubwa yenye taa za LED na sakafu ya vigae vyeupe, kuna sehemu ya huduma ya haraka iliyoandikwa express counter na nambari kumi kwa herufi kubwa. Kuna wanunuzi kadhaa na mtu mmoja amesimama akisoma tangazo lililobandikwa kwenye nguzo. Kuna mabango mengi yenye maelezo na upande wa mbele kuna mkokoteni ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, kuna baisikeli nyingi zimepangwa kwenye sakafu. Baadhi yao zina magurudumu madogo ya ziada kando, ili kusaidia watoto wadogo kujifunza kuendesha. Nyuma kuna viti vya plastiki vya blue , nyekundu, nyeupe na kijani zimepangwa. Na pia kuna rafu za duka zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Duka kubwa la vitu vya nyumbani. Rafu za chupa za sabuni na vipodozi vimeandaliwa vizuri. Upande wa kushoto kuna chupa za sabuni za rangi ya machungwa. Kuna kibango cha juu kinasema amara. Upande wa kulia kuna pakiti za taulo za kike zinazoitwa always vya rangi ya waridi na bluu. Sakafu ni ya vigae vyeupe. Pia kuna trolley ya kubebea bidhaa hapo karibu.

Sehemu ya vyakula vilivyopikwa tayari katika supermarket . Kuna sinia za chuma za chakula, upande wa kushoto kuna wali mweupe ulio changanywa na mboga za rangi tofauti. Katikati, kuna pilau. Upande wa kulia kuna nyama au samaki. Chakula kinaonekana kuvutia.

Ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali za kununua ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Kuna sehemu kadhaa kama ya michezo. Mbele kuna mannequins za kike zimevalishwa nguo za ndani. Katikati kuna miti midogo ya plastiki ya kijani iliyowekwa kama mapambo. Dari lina taa nyingi za umeme.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la kisasa lenye dari ya chuma na taa nyingi za umeme. Upande wa kushoto kuna sehemu ya mikate na keki zimepangwa katika vikapu. Katikati kuna pia keki na mbele kuna kibanda cha Colgate chekundu chenye dawa za meno na vitu vya usafi. Nyuma, kuna sehemu ya chakula cha haraka inayoitwa Cafe Naivas. Sakafu ni ya rangi ya kahawia na nyeupe zilizopangwa kwa mchoro mzuri.

Ndani ya supermarkert yenye rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali. Pande zote kuna mapakiti ya juisi na chupa za soda. Katikati ya njia kuna sahani ya satellite ya samawati ya DSTV, karibu na kibango kimeandikwa unbeatable football . Dari la duka lina miwanga ya umeme na sakafu ya kahawia. Kuna alama za kijani zinaonyesha sehemu tofauti za duka.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la ununuzi. Sakafu ni ya vigae vieupe na kuna baiskeli za rangi mbalimbali zimepangwa ambazo zimejaa katika sehemu moja ya duka. Nyuma ya baiskeli kuna rafu za duka zenye bidhaa nyingine kama magari ya kuchezea.